Raisi mtukufu Arap Samoi Ruto na jaji mkuu Martha Koome wacheka wakiangalia saa kujadilia njia ya mwelekeo Kenya.

Nchi kavu kando ya bahari kuonekana toka angani, waeza ona bahari ya kijani kibichi hivi, miti kuonekana vizuri na manyumba zaonekana vizuri sana.